Mganga wa meno akijaribu kutengeneza meno bandia kwa ajili ya kuweza kumwekea mgonjwa aliyetoa jino moja la kutafunia upande wa meno hayo, huyo daktari akitumia mipira kuvaa na chuma ambacho kinaweza kumsaidia katika urekebishaji wa meno hayo.

Mganga wa meno akiwa anatoa matibabu kwa mwanamke aliyekaa chini huku akijaribu kung'oa jino lake lililoharibika, katika hospitali maalumu na chumba cha kutolea meno ambapo watu wote hupata huduma hiyo.

Waganga wawili wa meno, wakiwa wanamhudumia mgonjwa ambae amekaa kwenye kiti cha meno, wanavifaa na mavazi maalumu ya matibabu ya kumhudumia huyo mgonjwa ili aweze kupata huduma iliyo bora zaidi.

Mvua kubwa iliyonyeesha imeleta mafuriko katika barabara na uharibifu wa mazingira. Imekusanya miti, magugu, huku watu wakishindwa kupita, magari, na baiskeli na watu wakiokolewa waliozama katika maji hayo.

Uharibifu wa mazingira uliosababishwa na maji mengi, imesababisha mmomonyoko wa udongo karibu na makazi ya watu kama mafuriko na mvua kubwa, ambayo ni changamoto kubwa katika afya ya mazingira na binadamu wanaoishi jirani na athari iliyotokea.

Mwanamme akiwa anachota maji katika tanki kubwa la maji akitumia madumu meupe ambapo ni katika usafi wa afya na mazingira maji ni mazuri kwa utumiaji yanayopatikana katika tanki hilo ni maji safi na salama ambayo ni suala la afya muhimu katika afya ya mazingira.

Muuguzi akiwa katika kituo cha afya akiwa anapasha au anachemsha vifaa kama mabomba ya sindano, vifaa vya upimaji damu katika kituo hicho cha afya huku wangonjwa wakiwa anasubiri kupata huduma hiyo bora na salama.

Kituo cha afya kinachotoa huduma mbalimbali waganga na wauguzi wakiwa katika kutumia vifaa kama kompyuta, kifaa cha kupima damu, sukari. Mgonjwa anaepimwa "BP" akiwa amekaa kwenye kiti akisubiri majibu kutoka kwa mganga huyo.

Kituo cha afya kinachotoa huduma mbalimbali za wagonjwa, mbele yake kuna mlango wa bluu na bango lililoandikwa huduma ya macho hupatikana hapo, pia kuna kitanda cha dharura ambapo mgonjwa akija na hali mbaya hupatiwa huduma hiyo mara moja kwa haraka.

Vifaa vinavyotumika katika maabara, hospitalini vitu kama sampuli za damu, zinazopima mkojo hutumika kusafisha na kuua vijidudu kwenye vifaa vya upasuaji, na maabara pia kuna sindano, na mikasi yote hutumika katika huduma za wagonjwa.

Hospitali kubwa yenye kupendeza, ikiwa na majengo mengi katika utoaji wa huduma kwa wananchi, mwanamke mmoja akiwa anaongea na simu baada ya kutoka hapo hospitalini, katika hospitali juu kuna bango la upasuaji, ambalo ni maalumu kwa magonjwa maalumu.

Kituo cha afya mganga akiwa ana furaha akimpa matibabu mwanamke aliyelala kitandani, huku akiangalia runinga kusoma matatizo yanayomkabili huyo mwanamke, aweze kumpatia matibabu sahihi yanayomfaa.

Mganga wa kituo cha afya aliyevaa koti jeupe na mikono ameikunja akiwa na tabasamu katika kituo cha afya, akisubiri wagonjwa kuwapatia huduma katika kituo hicho ambapo amesimama mbele ya hospitali hiyo.

Mganga akiwa anamtibu mwanamke meno, huku akiwa amechukua bomba la sindano akijaribu kuweka dawa ili atibu meno yake yawe katika uimara, mwanamke huyo akiwa ametulia katika upataji wa huduma.

Mganga akiwa katika chumba maalumu cha watoto wadogo akiwa anajaribu kuwahudumia mama aliyekaa kitandani na mwanae, mganga akichukua taarifa zake ili aweze kumpa huduma iliyobora sahihi.

Mganga akiwa katika vazi maalumu, kwa ajili ya chumba cha upasuaji akiwa anaonyesha furaha raia kazi yake wagonjwa na kuweza kuwahudumia katika zahanati iliyopo hapo.

Mtaalamu wa maabara akiwa anatoa huduma katika meza, huku akichukua aina ya damu kwenye mkono wa mama mmoja, kwa ajili ya kuifanyia uchunguzi ijulikane kama anasumbuliwa na tatizo gani.

Kituo cha afya kukiwa na waganga wawili mmoja amekaa chini mwingine amesimama amevaa barakoa, nyuma yake kuna ubao au runinga ikionyesha aina tofauti za vitu wanavyovitizima, huku wakiwa wanaandaa vitu maalumu kwa ajili ya kwenda kuwatibia wagonjwa.

Chumba maalumu cha upasuaji, madaktari wakiwa wamevalia sare wakimfanyia mgonjwa upasuaji na pembeni kupata maelekezo namna gani wanaweza kumtibu mgonjwa huyo.

Mwanamke akiwa amesimama katika huduma ya afya, ni siku ya wanawake ya kliniki afya ya mtoto, mama huyo aliyevaa nguo za vitenge amemshika mtoto wake na kadi ya maendeleo ya mtoto wake hapo kliniki.

Wauguzi wawili wakiwa wanamshughulikia mtoto ambaye amekua njiti katika chumba maalumu cha kupata joto aweze kutimiza siku zake na kurudi katika mazingira ya kawaida. Hii ni huduma bora inayopatikana ya mama na mtoto katika kituo cha afya.

Huduma ya mtoto kupata katika kliniki zilizopo jirani, mtoto anapata kupimwa uzito na kuweza kumsaidia katika lishe na ukuaji wake katika kipindi cha miaka chini ya umri wa miaka mitano.

Mganga akiwa anatoa matibabu kwa mgonjwa ambaye ni mwanamke, akipata chanjo katika mkono wake wa kulia ambapo amekaa kwenye kiti akipata huduma bora hiyo ya afya.

Mwanamke akiwa amempeleka mtoto kituo cha afya akipatiwa huduma aina ya chanjo na mhudumu wa afya, ambapo kuna watu nyuma yake wakiwa wanampiga picha huyo mama na mtoto wake.

Wataalamu wa afya mwanamke na mwanamume waliovaa barakoa, wakiwa wanahudumia watu katika mitaa wakitoa huduma hiyo kwa kuwapa vidonge na vikombe vyenye maji wasichana wawili, ili kuweza kuwasaidia na magonjwa ambukizi.

Kituo cha afya kinatoa huduma kwa wagonjwa mbalimbali, wanaume, wanawake na watoto huku waganga hao, wakiwa wanatoa chanjo katika kituo hicho kwaajili ya kuwakinga na maradhi mbalimbali wanayo kutana nayo wagonjwa hao.

Dawa za asili ikiwa ni kitunguu kilichokatwa, malimao mawili yalio katwa, na chupa kidogo kilichowekwa mafuta kwaajili ya kutibu aina ya magonjwa mbalimbali, ambapo husaidia watu katika magonjwa kama ya kuharisha, ngozi na kadhalika.

Tiba ya asili kikombe kilichowekwa maji ya moto na majani kuonyesha dawa ya asili au chai ya miti shamba, hii ni njia ya kutibu magonjwa kwa kutumia mimea madini au vitu vingine vya asili kulingana na tamaduni na ujuzi wa kiasili.

Dawa za asili aina ya mimea, ikiwa imewekwa katika glasi na makubwa mengine kwenye vijiko, aina ya vidonge, ikiwa inatibu maradhi tofauti katika jamii.

Aina ya dawa ya kiasili inaitwa mualovera wenye kupendeza; ukiwa katika shina kubwa lililokuwa limejaa vizuri, nyuma yake mimea mengine ya aina hiyo ni dawa ya asili inayotibu magonjwa mengi.

Mapapai mawili moja alikuwa limekatwa limeiva vizuri ndani kukiwa kuna mbegu, ambazo hutumika kama dawa ya asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kama vile matumbo, vichwa kuuma na matende ya miguu.